Mwanamke mmoja aliyevaa nguo za rangi ya kahawia, akiingia kwenye shule inayotumika katika kuwalelea na kuwafundishia watoto wadogo ambao hawajaanza elimu ya msingi, huku nje ya jengo kukiwa na michoro mbalimbali ya katuni ambayo inawavutia watoto.

Eneo lenye shule ya msingi, kuna majengo yaliyojengwa vizuri na kuezekwa kwa bati zenye rangi nyekundu na ya bluu, huku mbele kukiwa na kiwanja chenye majani mafupi na michezo mbalimbali ya watoto, shule hii imezungukwa na miti mirefu na mifupi.

Kurasa za kitabu cha wanafunzi wa shule za msingi zikiwa zimechorwa na kuandikwa maelezo mbalimbali, ambayo yanawasaidia wanafunzi kuelewa kwa haraka na kurahisisha ujifunzaji wao

Jengo kubwa la ghorofa limepakwa rangi ya nyeupe na kijani, limeezekwa kwa vigae linatumika kama madarasa ya wanafunzi wa shule ya msingi au ofisi, mbele kuna kiunga cha maua na barabara za kupita huku kwa nyuma kukiwa na miti mirefu.

Eneo la shule ya msingi lililo na jengo la ghorofa, sehemu ya kusimamia magari, bustani zenye majani mafupi, miti pamoja na maua; huku wanafunzi waliovaa sare, wakitembea katika sehemu ya kusimamia magari, wakielekea uelekeo tofautitofauti, huku sehemu hiyo kukiwa na magari.

Walimu wawili wa sekondari wakiwa katika chumba ambacho kinatumika kama ofisi, huku mwalimu wa kike akiwa amekaa kwenye kiti na meza yake ikiwa na vitabu vingi, pamoja na mafaili, akimuelekeza mwalimu mwingine wa kiume aliyeegamia kwenye meza.

Chumba kikubwa cha darasa kilichopakwa rangi ya maziwa, kina madirisha, meza ndefu, mabomba, sturi pamoja na sinki za maji, kinatumika na wanafunzi wa sekondari katika kujifunzia na kufanyia kwa vitendo masomo yao ya sayansi.

Walimu na wasimamizi wakiwa wamesimama, katika chumba cha darasa, ambacho kina wanafunzi wa sekondari, waliokaa katika viti wakifanya mitihani. Huku mbele kukiwa na ubao, pamoja na meza yenye mitihani hiyo.

Jengo la ghorofa lililojengwa nakuezekwa vizuri kwa bati, lina ngazi pamoja na vyumba vingi vinavyotumika kama ofisi na madarasa kwa ajili ya wanafunzi wa sekondari, huku mbele ya jengo hilo kuna vyombo vilivyopandwa maua.

Wanafunzi wa sekondari waliovaa sare maalumu zenye rangi nyekundu, nyeupe na bluu wamekaa katika viti vilivyo na meza, huku baadhi yao wakiandika katika madaftari, wapo kwenye chumba kikubwa kinachotumika kama darasa.

Chumba kilicho na madirisha, meza ndefu, bomba pamoja na sinki za maji, kinatumika na wanafunzi wa sekondari, katika kujifunzia na kufanyia kwa vitendo, masomo ya sayansi kama vile baiolojia na kemia.

Mwanamke mmoja akiwa amechuchumaa, akipanga vizuri vitabu katika shelfu ambavyo vinatumiwa na wanafunzi wa sekondari, yupo ndani ya chumba kilicho na sakafu nyekundu pamoja na ubao mweusi.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa katika chumba, ambapo wengine wamekaa na wengine wamesimama, wakitolea macho karatasi zilizopo mezani kusoma na

Wanafunzi wa chuo wakiwa wamekaa katika viti vya plastiki na kuweka vifaa vyao mbalimbali kama vile: mikoba, madaftari na peni kwenye meza. Huku mbele yao kukiwa na mkufunzi anayewafundisha. Wote wapo kwenye chumba kilichopakwa rangi tofautitofauti.

Chumba kikubwa kilichopakwa rangi ya maziwa na kuwekwa taa, kina wanafunzi wa chuo waliokaa katika viti, wakimsikiliza mkufunzi aliye mbele yao, huku vifaa vyao mbalimbali kama vile madaftari, vikiwekwa juu ya meza zao.

Wanafunzi wa chuo wakiwa katika chumba kinachotumika kama darasa, wamekaa kwenye viti na meza zao zikiwa na madaftari ambayo wanayatumia, wanasikiliza kwa umakini kile wanachoelekezwa huku wengine wakiandika katika madaftari yao.

Wanafunzi wa chuo waliovaa makoti na suruali za rangi ya bluu, wamekaa katika chumba kikubwa chenye taa nyingi pamoja na madirisha ya vioo wakifanya mtihani, mbele kukiwa na mkufunzi akiwasimamia.

Wanafunzi watatu wa chuo wakiwa katika chumba cha hosteli, huku mmoja akiwa amekaa kitanda cha juu, na mwingine akiwa amelala katika kitanda cha chini akitumia simu janja, mwingine akipanga vitu katika kabati lenye nguo.

Chumba cha darasa kilicho na dirisha kubwa, kina wanafunzi wengi wa chuo waliokaa kwenye viti na vifaa vyao mbalimbali wanavyovitumia kama vile: kompyuta binafsi, simu, madaftari na peni zilizopo juu ya meza, wanaendelea kujisomea kwa kutumia vifaa hivyo.

Wanafunzi wengi wa chuo wakiwa katika chumba kikubwa, chenye madirisha na mwanga wa kutosha, wamekaa katika viti vilivyo na meza. Wanatumia vifaa mbalimbali kama vile: simu, madaktari na peni, katika kujifunzia masomo yao.

Wanafunzi wa chuo cha elimu ya vitendo waliovaa sare ya makoti ya rangi ya bluu wakiwa wamekaa kwenye viti huku mmoja akiwa amesimama wakiendelea kutumia vifaa mbalimbali vilivyopo juu ya meza huku mwalimu wao alievaa fulana ya rangi ya kijani akiwa amesimama. wote wapo kwenye chumba kikubwa kilicho na madirisha.

Wanafunzi wa chuo cha elimu kwa vitendo, wakiwa katika chumba cha darasa, wamekaa katika viti wakitengeneza simu za mikononi kwa kutumia vifaa mbalimbali vilivyopo juu ya meza. Ujuzi huu huwasaidia katika kuongeza maarifa yao.

Wanafunzi wa chuo cha elimu kwa vitendo waliovaa sare ya makoti yenye rangi ya bluu wakiendelea kujifunza katika chumba kwa kutumia vifaa mbalimbali, huku mwalimu wao aliyevaa koti lenye rangi ya kijani akimwelekeza mwanafunzi mmoja wapo.

Chumba kikubwa kilichopakwa rangi ya maziwa, kina madirisha pamoja na wanafunzi wa elimu kwa vitendo, wakitengeneza thamani mbalimbali kwa kutumia mbao kama vile; meza na viti, huku wakiwa wamevaa barakoa.

Mwanafunzi wa chuo cha elimu kwa vitendo, amevaa fulana yenye rangi nyeupe na koti la bluu, akiwa katika chumba chenye vifaa mbalimbali, amekaa kwenye kiti akitengeneza kifaa kilichopo juu ya meza, ikiwa ni sehemu yake ya taaluma kwa vitendo

Mwanafunzi wa kike wa chuo cha elimu kwa vitendo, aliyevaa koti kubwa lenye rangi ya bluu, akiwa kwenye chumba chenye mashine mbalimbali, akitengeneza mashine mojawapo iliyopo mbele yake.